Wanaume hawa wawili mmoja akiwa amevaa suti safi nyeusi akiwa katikati pale ambapo kando yake kuna magari ya rangi tofauti, kuna gari ya rangi nyeusi.

Gari hii moja kwa rangi yake nyeupe ikiwa imesimama pale, hii gari hasa huwa inatumika ama ni ya kifamilia ama ya kubeba abiria kando ikiwa inaezakua ina watu ndani ama.

Magari haya kwa rangi tofautitofauti ikiwemo kuna nyeupe, nyeusi na nyekundu pale zikiwa zimepangwa kwa laini alafu pale mbele iliopo na alama, ikiwa katika chumba hili kubwa.

Pale kuna jumba moja refu kando yake kuna nyasi ambayo imekatwa vizuri. Alafu hapa kuna maua ambayo imewekwa vizuri ili kuweza ku decorate ama kufanya uwanja ikuwe safi na nzuri.

Mwanaume huyu mmoja akiwa na shida ya shingo ameekewa plastiki alafu hapo kuna maandishi ambayo inasema jinsi ambavyo unafaa kufanya ili usiweze kuwa na ajali kama hiyo tena.

Magari haya kwa rangi tofauti kuna nyeupe, nyeusi na nyekundu hivyo zikiwa zimepangwa kwa laini inayovutia alafu zote zimewekwa pahali corner .

Hizi ni magari magari za aina tofauti tofauti zikiwa na rangi tofauti na zikiwa na colour tofauti zikiwa zimepangwa kwa laini inayovutia huenda ikawa sokoni ikitaka kuuzwa ama pale imetoka kutengenezwa ama imetolewa katika nchi ingine.

Gari hili nyeusi moja, ikiwa imesimama katikati ya jumba hii kubwa, rangi yake nyeupe, pale kando pia kuna gari inayofanana kwa rangi nyeusi, alafu pia ikiwa labda katika soko ikiuzwa.

Hapa ni soko ambapo pale kuna wafanyikazi ama wanunuaji wakiwa wameketi pale alafu kando yake kuna mboga ya kabeji alafu kuna pale tena mboga ambazo zimewekwa katika gunia hili.

Magari haya kwa rangi tofauti, kuna yenye nyeusi mbili alafu katikati kuna nyeupe, zikiwa zimewekwa pale kando ya barabara uenda zikiuzwa. Nyuma kuna jumba refu.

Soko hii ambapo wakulima wame kuja na mimea zao ili waweze kuuza. Pale katika kibanda yao kuna mananasi tatu na karoti alafu kuna mahindi.

Magari haya wa rangi tofauti ikiwa hapoa imepangwa vizuri katika soko yao. Magari haya imaweza kuwa imetoka katika nchi ingine ama imetengemnezwa pale. Zote hizi magari ziko pale zikiwa zinangoja ambaye ingempendeza aweze kununua.

Hapa ni soko ambapo watu wengi wamekuja. Wakulima wamekuja na mimea zao ili waweze kuuza alafu tena kuna watu wamekuja ili waweze kununua vitu ama vifaa pale soko.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa gauni yake nyekundu akiwa pale ameshika tumbo lake maanake yeye ni mjamzito. Kando yake, kuna maandiahi ambaye imechorwa imeandikwa pale ni orodha.

Hii ni ngamia ambayo huenda imeanguka ama imekufa kwa sababu ya imekosa maji ama kutembea kwingi. Yeye ametembea kwa njia kubwa akibeba mzigo . Yeye anaweza kuwa amechoka kwa njia ama pia ukosefu wa maji.

Ndizi hizi zikiwa kwa rangi tofauti tofauti zimepangwa kwa laini mbili. Ndizi hizi zikiwa zimewekwa zimepangwa kwa gunia kwa rangi yake nyeupe.

Hizi ni noti za elfu moja ambayo pale mtu ameshika hizi maelfu noti akaipanga. Huenda ametoa hizi pale kuna mwanaume ambaye amechorwa kwa hiyo noti .

Lori hii kwa rangi yake nyekundu. Pale nyuma yake kuna magari ya rangi tofauti, akiwa anazibeba pale katikati ya barabara. Huenda anapeleka pale soko.

Hapa ni duka. Duka hili haswa huwa na mali tofauti tofauti na unapo uko katika kwako na umesahau ama umekosekana na vitu unaenda pale na pesa zako unazinunua. Hii inafungwa na kufunguliwa kila siku. Pale unaenda na pesa zako unapewa mali ambayo unahitaji.

Gari hili moja kwa rangi yake nyeupe ikiwa imesimama alafu hapa mbele ikiwa na maandishi ambayo imeandikwa KDH nine nine J pale kando kuna maua ambayo imekatwa zinazovutia.

Hapa ni soko ambapo kina mama wameketi wakaeka orodha ama matunda mbali mbali wamepandisha ama wamepanga alafu wakaketi pale wakingoja wanunuaji wafike ili waweze kuinunua.

Gari moja basi kwa rangi yake nyeupe ikiwa mlango imefunguliwa. Halafu kando yake pia kuna gari inayofanana. Pale tena kando kuna nyumba kubwa ambaye imewaka taa.

Kwa simu hii yako hii ameonyesha orodha ambayo mtu huwa anaomba wakati ambapo anataka kutumia pesa. Pale kama unataka kutumia mtu ama unataka kutoa pesa ambapo uliopo kwenye simu yako unafaa kufuatilia hiyo orodha.

Hapa ni kibanda ambapo mkulima amekuja na mimea zake tofauti. Pale kuna viazi ,karoti ,nyanya ,ndizi na mahindi alafu pale tena kuna kabeji. Katikati kuna watu wanapita.

Hii ni lori ambayo hasa kazi yake ni kubeba magari, kuna magari mapya, inaweza kua magari haya yametoka nchi ingine inaletwa, ama pia inaweza kua magari haya imetoka kutengenezwa. Hii lori pia huwa inabeba haya magari pale sokoni ambayo inatarajia kuuzwa pale.

Hapa ni katikati la soko, ambalo pale katika vibanda, kuna nguo tofauti wa rangi tofauti, alafu pale juu wameanika manguo, katikati, kuna watu ambao wamepita katikati hio njia.

Duka hii kubwa, ambapo ndani kuna mali tofauti tofauti, alafu kwa mlango, ikiwa imeandika Mpesa, kuna mwanaume mmoja, ambaye ameketi pale, akiwa huenda yeye ndio muusaji.

Hapa ni soko ambapo wakulima wameleta mimea zao tofauti tofauti na wakaipanga pale chini, kuna mwanamke mmoja ambaye ameinama akiwa anaitoa ambazo ziko chini.

Hizi ni noti, kuna noti mia mbili, kuna hamsini na kuna mia moja, huyu ni mwanaume akiwa ametoa pale katika konteina kwa rangi yake nyeusi, huyu amekua akiitoa na akaipanga hizi noti.

Matunda haya tofauti tofauti ambayo mkulima ameleta hapa soko ili aweze kuuza. Kuna matunda ambayo ameeka katika kibanda hiyo ikiwa anataka kuuza kuuzia wauzaji.

Duka hii ikiwa imefunguliwa halafu pale ikiwa mlango imeandikwa mpesa huku ikiwa ndani kuna vifaa ama mali tofautitofauti ambazo zinauzwa huko ndani. Hapa tena ikiwa na ghorofa tatu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wakicheza mpira wa miguu alafu pale kuna mashabiki wakaanpale wamekuja ili kuonesha upendo na sapoti katika ile timu ingetaka kuongoza katika mchezo huo.

Hapa ni soko ambapo mwuzaji ameweka ametandika slippers zake kwa rangi tofauti tofauti katika gunia hiyo nyeupe akiwa ameweka pale akaipanga kwa laini ili aweze kuuza.

Hapa ni sokoni ambako wakulima wamekuja kwa wingi ili ili kuuza ma mafuta zao ama vitu zao kwa soko . Wamekuja kwa wingi alafu pia kuna wauzaji wamekuja ilhali kumeenyesha inaweza kuharibu soko enyewe.

Duka hili ni duka la manguo, pale kuna nguo ya rangi tofautitofauti ambazo zimepangwa kwa laini ili muuzaji aweze akachukua kile ambacho angependezwa.

Hapa ni duka. Duka refu moja, ikiwa imepakwa rangi, chini nyeusi alafu juu nyeupe ikiwa na mlango tatu, mbili imefunguliwa ilhali moja imefungwa alafu mtoto mmoja amesimama kwenye moja imefunguliwa.

Hapa ni duka ambayo imefunguliwa. Katika hii duka, kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama. Huenda akinunua. Mlango hii duka ikionyesha ikiwa na maandishi inayosema, M-Pesa.

Hapa ni soko, soko hii kumenyesha na kunyesha mingi imeharibu pale kuna wakulima ama watu ambao wamekuja na vitu zao matunda zao ili kuuza, watu ni wengi alafu kuna wenye wamekuja pia ili kununua ile vitu ambazo imewapendeza.

Viatu hizi kwa rangi tofauti tofauti ambazo zimepangwa kwa laini, kando kuna mwanaume mmoja ambaye anapita. Hivi viatu amewekwa kando ya maandishi imeandikwa dearly .

Watu wamekuja kwa wingi . Wanaeza kuwa wamekuja pale wakipanga laini hili kuhudumiwa na watu wa huduma . Pale wafanyakazi wa huduma wamekaa pale kwa vitu wakiwa wako tayari kuwasaidia watu. Watu wamepanga kwa laini wkigoja uamulia uwafikie.

Noti hii ikiwa noti elfu moja ya Jamhuri ya Kenya kwa hii noti pale imeandikwa Banki kuu ya Kenya alafu tena imeandikwa kenya, hii ni pesa ambazo hasa huwa inatumika pale nchi ya Kenya.

Magari haya ikiwa kwenye orodha ikiwa na rangi tofauti tofauti. Kuna nyekundu, halafu nne nyeusi, halafu mbili nyeupe ikiwa pale nyuma yake kuna nyumba kubwa refu.

Mimea hizi hasa ikiwa imetoka kwa kulima. Mkulima amekuja na mimea zake ambazo zilikua zimeiva kwenye shamba akaleta soko akaipaga iliaweze kuuza ili mimea ikiwa tofauti tofauti.

Hapa ni duka ,duka hili ikuwa imefunguliwa alafu pale ndani kuna mahali tofauti tofauti hapo ndani lazima kuna mtu ambaye anauza .Hapa kuna chupa ama crate ya maziwa.

Hapa ni soko ambayo imebeba soksi ya rangi tofauti tofauti alafu pale kando kuna mwanamke mmoja ameketi huenda yeye ndiye anauza hizi soksi.

Magari haya kwa rangi tofautitofauti zikiwa zimeegeshwa pale kwa nyasi, haya ni magari ambayo huenda wenyeji wameeka pale alafu wakatoka, katikati kuna watu ambao wamesimama pale.

Hapa ni duka kubwa ya kuuza mali tofauti tofauti. Pale ndani kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama huenda anangoja kuhudhurwa na mnunuzi.

Mwanaume huyu akiwa ameinama huku akikama ng'ombe. Kuna ng'ombe wawili mmoja akiwa amefunga na kamba miguu yake akikama ng'ombe kuhakikisha kuwa maziwa imeingia katika hiyo ndoo ya rangi nyeupe.

Matunda, ama matunda ya mkulima kuna viazi, kuna karoti na kuna pili pili. Ameipangwa kwa vizuri pale kwa ukuta ili aweze au waweze kununua kile kinachowapendeza.

Soko huu ni soko wa kuuza manguo tofauti tofauti. Pale kuna nguo ambayo ameitandika chini alafu watu wamekuja wakiwa wengi ili waweze kuchagua nguo kile kimewapendeza. Kando pia kuna ambaye anauza mablanketi.

Hii ni gari tofauti tofauti, ambayo hizi magari haswa zinaezakuwa zinauzwa. Pale kuna watu ambao wamesimama pale.

Hizi ni pesa makoini, ambazo haswa kuna pesa ishirini na kuna kumi. Hizi ni pesa haswa watu hutumia pale Kenya kununua bidhaa zao.

Hii ni maandishi ambayo kila mtu ambaye ama mgojwa anahakikisha kuwa amefunzwa kuhusu affordable insurance. Insurance inakusaidia baadaye kama umekuwa mgonjwa na unahitaji pesa za haraka.

Benchi ya gari, kuna gari aina tatu, alafu kuna gari ya rangi mbili nyekundu alafu moja nyeupe gari ambazo vinauzwa

Matunda tofauti tofauti ambayo wanaweza kuwa wametoanisha kutoka shamba, hapo wakiwa katika soko ama kibanda. Huyu anaweza kuwa muuzaji amekaa pale ili aweze akauza.

Magari ya rangi tofauti tofauti, yakiwa yameekwa pale, huenda wenyewe wameacha magari yao wakaenda mkutano ili wakirudi wachukue magari yao.